Ni katika eneo kubwa la maegesho lililojaa magari mengi. Huku yakiwa ni aina mpya za chapa na rangi mbali mbali. Lori dogo jeupe la kubeba vitu limewekwa katikati huku limezungukwa na magari mengine. Hali inaonekana kuwa uwanja wa uuzaji wa magari au eneo la kuhifadhi magari la kiwandani.

Ni mazingira ambalo watu kadhaa wanachambua rundo kubwa la nguo chini. Nguo hizo zimetawanyika na zinaonekana kuwa ni za mitumba. Hali hii inaonyesha mazingira ya soko au soko la nguo za mitumba ambapo wateja wanachumbua rundo kubwa la nguo ili kutafuta vizuri vya kununua.

Ni chumba cha kisasa cha kuonyesha magari. Kuna magari mengi mapya ya aina na rangi tofauti yaliyopangwa kwenye sakafu inayong'aa . Eneo hilo lina mwanga wa kutosha kutoka madirisha makubwa na lina madawati la mapokezi na sehemu za kuketi. Hili linaonyesha uteuzi mpana wa magari kwa wateja watarajiwa.

Ni kibanda cha soko kinachouza viatu. Viatu hizo zimepangwa juu ya meza na baadhi ya jozi vimewekwa juu ya masanduku kuvionyesha vizuri. Mazingira yana mwanga hafifu na yana masongamano kama ilivyo kawaida katika soko la wazi. Hali hii inaonyesha biashara ya rejareja ambalo watu wanauza aina mbalimbali za viatu kwa wateja.

Mtu aliyevaa fulana nyeusi na sketi yenye michoro amesimama karibu na mashini mbili za kuuza bidhaa kiutomatiki. Mashini iliyo upande wa kulia ni ATM ya maziwa yenye michoro ya ng'ombe na maneno maziwa fresh . Upande wa kushoto ni ATM ya mafuta ya kupika. Hali hii ni ya duka ikitoa huduma za kiutomatiki vya vyakula.

Mkono mmoja, unampa mwingine funguo za gari, kwenye meza kuna gari la kuchezea dogo na kalamu kwenye ubao wa kubeba hati. Hali inaonyesha ununuzi au ukodishaji wa magari ambapo funguo zina kabidhiwa kwa mmiliki mpya.

Gari jeusi la kifahari aina ya SUV limeegeshwa ndani kwenye sakafu ya vigae, gari hili lina vikorokoro vya chuma vinavyoung'aa na rimu kubwa za spoka nyingi. Hali inaonekana kuwa chumba cha mwonyesho cha muhuzaji wa magari, chenye madirisha makubwa na mwonekano ni safi na wa kisasa

Kibanda cha muda kimejaa matunda mbalimbali, ikiwemo ndizi, machungwa na maembe. Vifungu vya ndizi vimening'inia kwenye paa la kibanda. Matunda yamepangwa kwenye meza na kwenye makreti Hali hii linaonyesha soko la kawaida la wazi.

Ni noti ya shilingi elfu moja ya Kenya ikiwa imeshikiliwa mkononi. Noti hiyo ni ya muundo mpya ikiwa na picha ya kituo cha bunge ya Kenya na alama zingine za Kenya. Thamani ya elfu moja inaonekana wazi kwenye hilo noti.

Hizi bunde la noti za shilingi mia moja zikiwa zimetawanyika na kupangwa zikionyesha wazi picha ya rais wa kwanza wa kenya Mzee Jomo Kenyatta na thamani ya shilingi mia moja juu yake. Hii ikiwakilisha kiasi cha fedha za nchini.

Ni rundo kubwa la soksi mbalimbali za rangi na mitindo tofauti zikiwa zimemwagika kutoka kwenye ngome ya waya. Pia kuna nguo nyingine nyuma na pia takataka chini. Hali hii inaashiria soko lenye shughuli nyingi la nguo za mitumba hasa ikionyesha idadi kubwa ya soksi zinazouzwa.

Ni noti ya shilingi elfu moja ya Kenya ikiwa na alama zake za usalama na michoro yake zikionekana wazi. Thamani ya shilingi elfu moja inaonekana wazi hapo juu, na maandishi ya legal tender for one shillings pia yanasomeka. Noti hii inaonekana kuwa katika hali nzuri, ikionyesha maelezo ya sarufi hiyo.

Hili ni gari aina ya SUV, likiwa limeegeshwa ndani ya chumba cha maonyesho, huku likiwa limewekwa katikati ya sehemu ya mbele. Mandhari ya nyuma nio safi na yenye mwanga mwingi, ikionyesha mazingira ya sasa ya chumba cha maonyesho, chenye kuta nyeupe, sakafu ya vigae na taa anavu za adari. Hii inaashiria anasa, taalamu na ubora wa hali ya juu wa gari hili.

Hawa wawili wanabadilishana mafungo ya noti za shilingi za Kenya huku mkono moja unatoa rundo la noti za shilingi elfu moja na mkono mwingine ukionyesha kuzipokea ,hii inaashiria shughuli za kawaida za kifedha katika biashara ama katika kutoa na kuweka pesa kwenye account .

Ni duka la viatu la nje kukiwa na aina mbalimbali za viatu vilivyoonyeshwa kwenye rafu na pia chini. Duka hili lina ukuta wa zambarau wenye maandishi ya kizungu imeandikwa darling labda jina la duka au chapa tu na pia kuna mtu anaonekana akipita karibu na maonyesho ikionyesha mazingira ya barabara yenye shughuli nyingi au soko.

Kuna mtu mmoja hapa aliyevaa sare nyeupe anayekaa kama mfanyakazi katika duka hili ambapo anapanga katoni za maziwa kwenye rafu ya baridi kwenye duka hili kubwa. Rafu hii imejaa vizuri na ladha mbalimbali za maziwa zilizowekwa chapa ya Delamere, ikionyeshwa kwenye sehemu ya bidhaa za maziwa hizo.

Ni sehemu ya kuegesha magari, na hapa magari mbalimbali yamejaa. Na mbele hapa tunapata gari la mchezo lenye rangi ya bluu takriban labda Ford Mustang. linaonekana na karibu na gari hilo, pia kuna gari la chungwa labda Dodge Challenger na magari mengineyo wenye muundo wa aina mbalimbali, huku ikionyesha duka la magari au sehemu kubwa ya kuegesha magari nje.

Ni tangazo la bima ya gari ya third-party only , linaonyesha mchoro wa mwanamke imesimama karibu na teksi ya manjano yenye mlango wazi, tangazo linaonyesha bei ya shilingi 7574 kwa mwaka. Na pia kuna nembo za Imana na MyCover zinaonekana hapo juu, na anwani zao za tovuti zinatolewa hapo chini.

Kwenye soko hili la wazi lenye shughuli nyingi na aina nyingi za mazao mapya, vikiwemo matunda na mboga mbalimbali huku zimeenezwa chini na kwenye vikapu na pia kuna watu kadhaa wakiwemo wachuuzi na wanunuzi wanaonekana wakifanya shughuli za soko na mandhari yote inaonyesha hali ya uchangamfu ya soko la kitamaduni.

Ni duka ndogo lenye jina Kieni Deri Products Ltd na High Ridge ikiwa na bango la milk shop . Kuna mtu mmoja aliyevaa koti la bluu anayetoka dukani na jagi kubwa la maziwa, liko karibu na mlango. Duka hilo linauza bidhaa za maziwa na kuna matangazo yanaonekana ikionyesha mahali pa kusambaza maziwa katika eneo la vijijini.

Ni gari aina ya toyota nissan ambalo linajulikana kama matatu ikiwa limeegeshwa kwenye ardhi yenye changarawe. Ina nambari ya usajili ya Kenya na kuna stika inaonyesha ukumu wa kasi wa KBH themanini na gari hili linaonekana kuwa katika hali nzuri na eneo ni la maegesho.

Ni trela kubwa ya bluu ya kusafirisha magari ikiwa imepakiwa na magari kadhaa. Trela ina viwango viwili ikiwa na gari kwenye jukwaa la juu na chini. Maandishi yakiwa zimeandikwa kwa Kiingereza Car Hauler trela yakionekana juu kulia. Hii inaashiria usafirishaji wa magari mengi kwa wakati mmoja labda kwa madhumuni ya kibiashara.

Katika duka hili ambalo linapatikana nje, kuna bango kubwa la M-Pesa, linaloonekana hapo juu. Sehemu ya mbele ya duka hili, kumejaa bidhaa mbalimbali zilizopangwa nje, ikiwemo vinywaji na pakiti ya unga ya mahindi, pakiti ya unga ya chapati, zote zikiwa zimepangwa vizuri ikiashiria duka dogo hapo nje.

Gari hili la kale la kijivu aina ya convertible labda la mwanzo wa karne ya ishirini, lililowekwa imeegezwa kwenye barabara ya mawe, gari hili lina taa kubwa za mbele na inasisitiza tu mhundo wake wa zamani na tunaona pia majani mabichi mazito yakionekana hapo nyuma, yakiboresha urembo wa kihistoria.

Katika kibanda hichi ilichoko sokoni, kuna vivutio kadhaa. Kikiwa kimejaa matunda mbalimbali mabichi, na vifungu vikubwa vya ndizi vilivyo iva vikining'inia na marundo ya matunda mengine kama maembe na mananasi zote yaliwekwa kwenye meza na makreti, mtu anaonekana akitazama matunda hayo.

Kwenye duka hili la Kyeni Dairy Products Limited, kuna bango kubwa limeandikwa Milk Shop na pia kuna mtu mmoja akionekana kwenye counter labda akinunua bidhaa hizi zinauzwa hapa. Na pia kuna nembo yenye chapa cha High Ridge pia ikionekana hapo juu ikionyesha kituo cha bidhaa za maziwa.

Ni rundo kubwa la viatu vya rangi mbalimbali, vingi vikiwa ni sanda na kamba za miguu, vilivyopangwa kwenye kimelea ama meza iliyofunikwa kwa kitambaa cheupe. Viatu hivyo, viko katika saizi na rangi tofauti, hasaa bluu, zambarau, pinki na njano, ikionyesha soko au eneo la mauzaji la barabarani.

Ni tangazo la bima kutoka Mayfair Insurance ambapo tunapata mwanaume mmoja anayetabasamu akiwa amevaa kofia na tai huku akiwakilisha mkandarasi au mjenzi. Maandishi yanatangaza bima ya Contractors All Risks , inayofidia hatari mbalimbali kutokana na Blueprint to Reality ikiwemo tetemeko la ardhi, upepo mkali, mafuriko, na ufundi mbaya.

Ni gari la toyota land cruiser prado ya rangi ya kijivu ikiwa limeegeshwa kwenye vichochoro wa changarawe. Gari ni safi na linaonekana limetunzwa vizuri. Mandhari ya nyuma imejumuisha lango la buluu na miti kadhaa, hili linaonyesha eneo la kawaida la maegesho la nyumbani.

Ni mkono ulioshika rundo la noti za pesa za Kenya, hasa noti za shilingi elfu moja. Noti hizo zina rangi ya kahawia na chungwa zikionyesha neno Kenya na dhamani elfu moja.

Ni tangazo la kampuni ya CIC ikionyesha familia yenye furaha inayojumuisha baba mama na mtoto mdogo, wakiwa wameketi pamoja wakitazama kompyuta ndogo yaani laptopu . Mtoto anaelekeza kidole kwenye skrini na maandishi kwenye matangazo hili yanasema, Tunza jamii na CIC family medisure ambayo inamaanisha tunza familia yako na bima ya afya ya CIC family medisure .

Tangazo la bima la Kenya orient ,ikihimiza urahisi wa kupata bima kupitia simu. Kunaye mtu akiwa ameshika simu, na inaonyesha kielezo cha picha ikipendekeza programu timizi ya simu au tuvuti ya huduma za bima, na inaonyesha urahisi ikilenga hadhira ya kisasa inayotumia teknologia.

Katika mazingira hii ambapo kuna mwanamume na mwanamke mmoja, wote wakiwa wamevalia kitaalamu wakitazama hati pamoja katika eneo ambalo linakaa kama duka la magari huku mwanaume huyu anatabasamu na anaelekeza kwenye karatasi naye mwanamke akiwa makini kwenye hati hiyo. Hii inaashiria majadiliano ya kibiashara labda kuhusu ununuzi wa magari.

Ni tangazo ya bima ya afya ya jubilee hasa kwa bidhaa yao ya Cover Bora, inayoonyesha mwanamke mja mzito anaye tabasamu akiwa amevaa gauni jekundu, akishika tumbo lake. Tangazo hili, linaangazia huduma bora ya hosipitali na huduma nafuu ya uzazi pamoja na faida zilizoorodheshwa kama huduma ya kuzalisha hosipitalini, manufaa ya uzazi na manufaa ya gharama za mwisho.

Magari matatu ya kifahari aina ya Mercedes-Benz G-Wagon yakiwa yameegeshwa katika mistari kwenye eneo lililotengenezewa kwa matofali. Magari haya ni ya rangi ya kijivu, nyeupe, na nyeusi. Eneo hili linaonekana kuwa ni duka la kuuza magari au la kuegesha magari ya bei ya juu. Kunapata pia taa za barabara na taa za kamba ikiwa zinaonekana hapo nyuma.

Ni noti kadhaa za shilingi elfu moja za Kenya zikiwa zimetandazwa zikionyesha picha ya rais wa kwanza Mzee Jomo Kenyatta kwa upande wa mbele. Noti hizo zimechoka kidogo ikionyesha ziko katika mzunguko.

Ni eneo kubwa la maegesho lililojaa mamia ya magari mapya, yaliyotengenezwa hivi karibuni yakiwa yamepangwa kwa safu nadhifu, magari hayo ni ya aina na mifano mbalimbali hasa katika rangi kama nyeupe, nyeusi, kijivu na fedha huku machache mekundu yakionekana. Inaonekana ni sehemu ya kuhifadhi magari pengine bandarini au katika uwanja wa kuhifadhi magari ya mauzo.

Kwenye kibanda cha soko la ndani kinachowezekana ni kuuza vitu za ufundi wa jadi na upande wa kulia kuna shanga nyingi za rangi mbalimbali na mapambo mengine yamepambwa yakining'inia kwenye muundo wa mbao. Hisia ya jumla ni soko lenye shughuli nyingi labda katika mazingira ya kiafrika kutokana na mtindo wa ufundi ulioko hapa.

Lori hili kubwa ni la kubeba magari likisafirisha magari kadhaa. Lori hili lina ghorofa mbili huku magari yakiwa yanapakiwa kwenye staha yake ya juu na ya chini. Aina hii ya lori hutumiwa kusafirisha magari mengi kwa wakati mmoja, labda kutoka bandari au kiwanda hadi kwa wauzaji wa magari.

Ni katika duka lenye mlango wa rangi ya buluu ikiwa na neno mpesa limeandikwa wazi kwenye mlango huo ikionyesha kuwa ni wakala wa mpesa. Mtu mwingine anaonekana ndani ya duka akiwa amezibwa na friji na masanduku mekundu ya soda. Duka hili lina barabarani na liko na milango ulioinuliwa na ngazi za zege.

Kwenye soko hili tunapata kibanda chenye mboga za mzizi mbalimbali ambapo zinauzwa hapa. Kuna ndoo na vikapu kadhaa vilivyojazwa vitu tofauti. Kwenye vikapu kuna kile kinachoonekana kuwa viazi vitamu na viazi vikuu huku ndoo zikiwa na aina mbalimbali za viazi. Hali hii inaonyesha soko lenye shughuli nyingi hasa muuzaji anayeuza aina mbalimbali za mazao mapya.

Ni Mrundiko wa kupendeza wa mazao mapya kwenye kile kinachoonekana kuwa kibanda cha soko huku kuna makreti na vikapu kadhaa vilivyojazwa mboga na matunda mbalimbali, zinaonekana wazi ni nyanya nyekundu, viazi vya rangi yenye kahawia, ndimi za kijani, matango na maharagwe marefu ya kijani na pia pilipili.

Ni mandhari ya barabara yenye shughuli nyingi ambapo ni soko ambaye kuna watu wengi na vibanda mbali mbali. Hapo mbele mmoja akiwa anasukuma gari iliyojaa nguo za mitumba na nguo zingine pia zinaonekana zikining'inia hapo nyuma pamoja na muuzaji wake, anayehudumia hiyo kibanda kwa upande wa kushoto.

Ni chumba cha maonyesho cha muuzaji wa magari. Magari kadhaa mapya yakiwemo BMW zikiwa zikionekana hapo na zinaonyeshwa kwenye sakafu safi. Dirisha kubwa ya nyuma yanaleta mwangaza wa asili na ghorofa ya pili pia inaonekana. Hili linaashiria duka la kisasa la magari ya kifahari.

Ni soko wazi lenye shughuli nyingi. Wachuuzi wengi na mirundo mikubwa ya kabiji yakiwa yanaonekana. Ardhi ni chafu na imefunikwa na majani ya kabichi yaliyotupwa na taka nyingine. Watu wanaonekana nyuma wakitembea na kufanya kazi. Mantari inaonyesha mazingira ya kawaida ya soko ikisisitiza wingi wa mazao yanayouzwa na mazingira machafu.

Magari kadhaa ya kisasa ya Hyundai yakiwa yameegeshwa nje la duka ya Hyundai huku nembo ya chapa hiyo ikionekana wazi kwenye jengo. Kunayo gari jeusi ambayo ni aina ya SUV inaonekana wazi mbele, ikiwa pia na Sedan nyuma yake. Mandhari yote inaonyesha sehemu ya kuuza magari au nje ya chumba cha maonyesho.

Hili ni mandhari ya soko na kuna mwanamke mmoja ambaye ni muuzaji akiwa ameketi upande wa kushoto akihudumia kibanda chake. Kibanda hichi kimejaa mazao mapya yakiwemo pilipili hoho za kijani, matango, vitunguu na kile kinachoonekana kuwa viazi na mboga nyingine zinginezo. Huku soko ikionekana kuwa na pilikapilika nyingi na wauzaji na wateja wengine wakionekana nyuma.

Ni tangazo la bima ya teksi ya psv inayoonyesha magari matatu ya rangi tofauti, chungwa, nyeupe na nyekundu huku gari jeupe ikiwa na ishara ya teksi na tangazo hili linatoa bima ya one month one party only kwa shilingi elfu tatu mia tano na fursa ya kuongeza kwa kila mwaka ndani ya siku thelathini kwa shilingi elfu tano. Maelezo ya mawasiliano ya bima hii ya my cover na Imana yametolewa hapo chini.

Haya ni ndizi nyingi zilioiva, zenye rangi ya njano, zikiwa zimepangwa katika mashahada kadhaa, juu ya meza ya soko, au kibanda kilichofunikwa na kitambaa. Ndizi hizo zinatofautiana kidogo katika rangi yao ya njano, ikionyesha hatua tofauti za ukomavu na aina tofauti za ndizi hizo.

Katika tukio hili, tunapata mtu moja aliyekuwa amesimama nyuma ya rundo kubwa la vitunguu vyekundu, vilivyo fungwa kwenye mifuko ya wavu na nyuma yake Kuna lori la kijani na watu wengine ambao wanapakia au kupakuwa mifuko zaidi za vitunguu hizo. Hali hii inaonyesha biashara ya jumla au rejareja ya vitunguu labda kwenye soko au kwenye kituo cha usamashaji.

Ni vichungi vingi vya ndizi zilizoiva na ambazo hazijaiva huku vikining'inia kwenye kamba kwenye kibanda cha soko. Chini yake kuna rundo kubwa la nyanya nyekundu ambalo linaonekana hapo chini. Hali hii inaonyesha duka la kawaida la mazao safi katika soko.

Ni soko la nje lenye shughuli nyingi ambapo kuna watu kadhaa na bidhaa mbalimbali zimepangwa kwa ajili ya kuuza. Mbele hapa kuna mtu mmoja anasukuma gari iliyojaa nguo na nyuma kuna vibanda vimejaa nguo ikiwemo jezi za michezo na vitu vingine. Mandhari hii kwa jumla inaashiria soko la mtaani lenye uhai na shughuli nyingi.

Kwenye soko hili la matunda lenye shughuli nyingi, ikiwa imefurika na aina nyingi za matunda mabichi kama vile mirundo mikubwa ya maembe, kuna machungwa na pia kuna parachichi na ndizi mbichi na ile yenye imeiva. Yote yanaonyeshwa waziwazi huku watu wengine wakionekana kwa nyuma, labda wakinunua au wakiuza, wakijenga mazingira ya biashara yenye uhai.

Hili ni noti la shilingi elfu moja ya Kenya, inaonyeshwa pande zote mbili ya mbele na ya nyuma. Upande wa mbele, tunaye picha ya rais wa kwanza wa Kenya Jomo Kenyatta na upande wa nyuma tunapata picha ya tembo. Hili linaonyesha safi ya zamani za sarafu za Kenya.

Ni meza ya muuzaji wa barabara iliyojaa viatu mbalimbali. Aina nyingi za viatu ikiwemo raba , buti, na viatu vya wazi vikiwa vimeonyeshwa kwenye turubai wa njano. Meza inaonekana kuwa ya muda iliyowekwa nje kwenye barabara ya udongo. Hili linaashiria soko la kawaida la wazi la viatu.

Ni soko la wazi lenye umati mkubwa wa watu, kuna watu wengi, vibanda vyenye bidhaa na miavuli midogo inayotoa kivuli. Soko lina shughuli nyingi na bidhaa mbalimbali ikiwemo kile kinachoonekana kuwa mazao mapya kwenye makreti. Nyuma tunapata kuna jengo mengi rahisi zenye paa za mabati. Hii inaonyesha kitovu cha biashara chenye shughuli nyingi.

Kwenye soko hili kuna kibanda moja iliojaa mazao mabichi. Kuna ndizi nyingi zilizoning'inia pamoja na nyanya, karoti, mahindi na viazi vinavyoonyeshwa kwenye magunia na makreti. Mandhari hii inaonyesha mahali pazuri pa kununua mboga na matunda na aina mbalimbali tu za vitu za vyakula.

Ni ndani la duka la nyama, vipande mbalimbali vya nyama zikiwa zimepangwa kwenye kaunta ya glass yenye fridge mbele, huku nyama zaidi ikining'inia nyuma. Watu kadhaa ambaye ni wachinjaji au wafanyakazi wanaonekana nyuma ya kaunta wakiwa wamejishughulisha na kuandaa na kuhudumia hizi nyama. Mazingira ni ya kawaida kwa duka la nyama.

Kwenye kibanda hiki kilicho sokoni, kunaye mhudumu mmoja aliyekalia hapo akiangalia hali hapa. Tunaona kuna aina mingi ya matunda kama vile machungwa, kama vile ndizi, parachichi na aina mingi tu ya matunda anazouza hapa sokoni.

Kwenye soko hili lenye shughuli nyingi watu wengi wapo wakitazama na kuangaliana kati ya vibanda vilivyojaa mazao mabichi kama matunda ya kijani na ndizi. Wauzaji mbalimbali pia wanashughulikia bidhaa zao na bango kubwa linaonekana nyuma ikionyesha eneo la biashara lenye shamrashamra.

Ni meza ya soko yenye mazao mbalimbali na nyuma kuna ndoo kadhaa zimejazwa viazi za waruu vilivyopangwa juu. Na mbele hapo tunapata safu za karoti na pilipili hoho za kijani na matango zimewekwa vizuri kwenye meza labda kwa ajili ya kuuza. Mazingira haya yote yanaonyesha ni soko la ndani.

Ni noti la shilingi elfu moja ya Kenya. Noti hiyo ni ya kisasa na ina picha ya kifaru cha maandishi kwa kiingereza Legal Tender for One Thoisand Shillings na inaonekana imeshikiliwa na mtu. Uwepo wa noti hii inaashiria pesa, utajiri au biashara.

Ni lundo la noti za shillingi za Kenya hasa noti za shillingi elfu moja, noti hizo zimetandazwa vizuri, utando wa pesa unaashiria utajiri, mwamala mkubwa au onyesho la pesa taslimu.

Katika kituo hichi, tunapata mtu mmoja aliyevaa fulana nyeupe na suruali ya kijani huku akiwa amesimama nje ya duka. Duka hili lina bango la huduma za mnakala, vipuli vya magari na M-Pesa. Mtu huyu anaonekana kushika karatasi nyeupe mkononi mwake huku jua likiangaza sana. Hili likiunda kivuli kikali kwenye njia iliyotandazwa vigae.

Mwanamke mmoja aliyevaa hijabu amesimama nje ya duka dogo lenye bango la M-Pesa. Bango linaonyesha nambari ya wakala ikionyesha kuwa ni kituo cha pesa za huduma ya simu. Hali hii inaonyesha mandhari ya kawaida ya Kenya ambapo watu hupata huduma za kifedha kupitia mwakala wa pesa za simu.

Ni mkusanyiko mkubwa wa viatu hasa viatu vya michezo vilivyopangwa kwenye safu. Viatu hivyo vina chapa, rangi na mtindo tofauti na vimeonyeshwa kwenye kile kinachoonekana kuwa sakafu au mahali iliyo na mwelekeo na ubao ambao unaonekana kando. Hali hii inaashiria mazingira ya biashara labda kibanda cha viatu kwenye soko.

Ni jengo dogo lenye rangi hafifu na mlango wa blue na bango lenye limeandikwa maandishi ya Mt Kenya milk depot , wakati watu kadhaa wanaonekana karibu na lango hilo wakiwa ni wanaume wawili wanafanya biashara kwenye kaunta, huku kuna mwanamke mmoja ameketi karibu na lango hilo. Jengo linaonekana likiwa mahali pa kukusanya au kusambaza maziwa.

Ni ndani ya duka lililojaa vitambaa maridadi vya kiafrika. Upande wa kushoto kuna michoro kadhaa imeonyeshwa wima ikionyesha miundo yao kamili. Upande wa kulia rafu zimejaa rundo la vitambaa vya rangi mbalimbali vilivyopangwa vizuri vikionyesha aina mbalimbali za michoro ya kiafrika ya kitamaduni na ya kisasa.

Katika mazingira hili, tunapata magari kadhaa yakiwa yameegeshwa kwenye uwanja wenye nyasi. Tunapata mwanaume mmoja ambaye amevalia kofia akiwa amesimama kati ya gari ya bluu na jeusi. Magari yote yana nambari za usajili za Kenya. Eneo hili linaonekana kuwa uwanja wazi unaotumika kama eneo la muda la kuegesha magari.

Ni tangazo la kampuni la Britam ambalo ni kampuni la bima ikiwa lengo kuu ni mwanamke mweusi anayetabasamu akiwakilisha mteja aliyeridhika huku kauli mbiu ni ustawi wako ni kipao mbele chetu ikiwa imeonyeshwa hapo wazi. Tangazo hili linasema ya kwamba ikona sehemu yenye inatoa msaada wa kifedha kwa gharama za mazishi kwa shilingi mia sita ishirini.

Ni noti kadhaa za shilingi elfu moja za Kenya, zikiwa zimetawanyika kweny sehemu ya mbao. Noti hizo zina rangi ya kahawia na chungwa zikionyesha neno Kenya na dhamani shilingi elfu moja.

Katika duka hili ambayo inauza mayai, kuna trays nyingi za mayai ambazo zimewekwa kwenye rafu na sakafuni. Trays hizi za mayai zina rangi tofauti zikiwemo nyekundu, kijani, njano, bluu, na zambarau, ikionyesha kuwa ni trays za plastiki zinazoweza kutumika tena. Baadhi za trays tupu pia zingine zimewekwa kwenye rafu za juu,

Hili ni mazingira ya mauzo, au ukodishaji wa magari. Mkono wenye kucha zilizopakwa rangi nyekundu unatoa funguo, za gari kwa mkono mwingine. Mtu anayepokea funguo amevaa suti nyeusi na shati nyeupe. Nyuma kwa umbali gari jekundu linaonekana likiwa limefichwa kidogo, ikithibitisha muktadha wa kubadilishana huku.

Ni safu ya magari mapya yaliyosafishwa hivi karibuni yakiwa yameegeshwa karibu sana kwenye lami. Magari hayo ni meupe na ni ya fedha zaidi yakiangalia upande wa kulia huku bampa zao za mbele na taa zao za mbele zikionekana. Mtazamu unatoa hisia ya kina ikionyesha ni duka la magari au eneo kubwa la kuegesha magari au kampuni ya kukodisha magari.

Kwenye mpangilio hii mzuri ya magari ya kisasa hasa SUV yaliyopakiwa nje. Magari haya yana rangi mbalimbali ikiwemo kijivu, bluu, nyeusi, chungwa na nyekundu yakionyesha grili zao za mbele na taa. Mandhari hii inaashiria duka la magari au maeneo la gari mapya.

Mtu mmoja ameshikilia na kutanua noti nyingi za shilingi elfu moja za Kenya. Noti hizi zimetandazwa kuonyesha sura zao, ikionyesha kiasi kikubwa cha fedha. Mikono yake inaonekana wazi ikionyesha umakini kwenye shughuli la utajiri.

Ni duka lenye jina Junction Forex and Money Remittance ikiwa kuna mlango wa kuingilia na kuna mlango ya kuteleza ya glasi na inaonyesha nembo za huduma mbalimbali za kutuma pesa kama Western Union, Honeygram, pia kuna ria na Mpesa. Kuna pia mabango kwenye madirisha yanaonyesha kuwa unaweza kutuma na kupokea pesa duniani kote.

Gari hili ambalo ni aina ya SUV ikionyeshwa katika kile kinachoonekana kama chumba cha kuonyesha magari na gari hili lina maridadi na ni la kisasa likiwa limewekwa kando ili kuonyesha wasifu wake. Mandhari hii ina taa angavu na vipengele vya usanifu vinavyoashiria duka la magari huku magari mengine yakionekana kwa kiasi mbali kidogo.

Ni jengo lenye mlango wa chuma, wenye rangi wa kijani. Mlango huu una neno M-Pesa likiwa limeandikwa kwa herufi kubwa. Karibu na lango hilo la chuma kuna chupa na madumu kadhaa za plastiki ambazo zinaashiria uuzaji wa maji. Hili mandhari linaonyesha duka dogo la rejareja ambalo pia linatumika kama wakala wa M-Pesa.

Watu watatu katika duka la magari huku mmoja amevalia suti, pengine muuzaji, anashikilia kompyuta kibao na anaonyesha kitu kwa wanandoa wanaotabasamu. Wanandoa hao wanatazama kompyuta kibao kwa shauku ikionyesha kuwa wanazungumzia uwezekano wa kununua gari. Huko nyuma magari yanaonekana.

Katika jumba hili, ndani yake kuna magari mapya kadhaa ambazo zimeegeshwa kwenye sakafu iliyongarishwa kabisa. Magari haya, ziko na aina mbali mbali za rangi na huko nyuma yao kuna madirisha makubwa ambazo zinaruhusu mwangaza kuingia kweli kweli na kutengeneza hisia ya anga pana.

Ni duka dogo lenye jina GSP Milk ambalo linauza maziwa, bidhaa za maziwa kama ice krimu na maji ya kukunywa yaliyofungwa. Kuna pia bango na matangazo yanayotangazwa kwenye bidhaa hizo, ikiwemo bango kubwa lenye jina la duka na pia nambari za mawasiliano. Huko ndani tunapata mwanaume akionekana na pia kuna friza yenye iko hapo nje.

Ni duka la maziwa la Destiny Dairies, lenye mashine ya maziwa ya ATM , huku watu kadhaa wamekusanyika karibu na mashine hiyo, ikionyesha wananunua maziwa. Kuna mitungi kadhaa za maziwa zimepangwa hapo nje, ikionyesha ni kituo chenye shughuli nyingu cha usambazaji wa maziwa.

Ni mkusanyiko mchangamfu wa vitambaa na nguo za kiafrika, huku kuna rafu zilizojaa marundo yaliyopangwa vizuri vya nguo zenye rangi mbalimbali na nakshi, upande wa kulia, baadhi ya nguo zimetundwa vizuri. Mandhari hii inaashiria duka la nguo au kabati la nguo la kibinafsi lililobobea katika mitindo ya kiafrika.

Magari matatu ya kisasa yanayofanana na SUV , yamepangwa kwa mstari kwenye sakafu inayong'aa na ikionekana kuwa katika duka la kuuza magari. Magari haya pia yamewekwa ili kuonyesha miundo yao ya nyuma ikionyesha kuwa yamewekwa kwa ajili ya kuuzwa. Mwangaza mkali na mazingira hapa yanaashiria zaidi mazingira ya kibiashara.

Ni kibanda cha nje ambaye kuna kreti ya mbao iliyojaa mazao ya viazi na sanduku la kadibodi imewekwa juu yake. Nyuma kuna friji ambazo zimejazwa na vinywaji na vitu vingine. Kando yake pia kuna benchi la bao na kuna bango la kijani iliyoandikwa M-Pesa.

Tangazo la bima la pikipiki kutoka Anziona Insurance Agency , linatoa bima kwa PSV na bodadoda, huku likilipisha shilingi elfu nne kwa mwaka, na shilingi elfu mbili mia tano kwa miezi sita. Tangazo pia ina namba za mawasiliano, ambapo wateja wanaweza wapata.

Ni gari ya aina ya Toyota Prado, ya SUV ya rangi ya kijivu iliyopaki kwenye sehemu yenye nyasi karibu na barabara, gari hili lina rufi raki vilivyotiwa giza na nambari ya usajili ni ya Kenya, yenye rangi ya njano. Mandhari ya nyuma inaashiria mazingira ya makaazi au yenye majengo na mimea.

Muuzaji mmoja, aliyekuwa na gari la kusukuma, amepaki chini ya mwavuli mkubwa wa bluu. Nyuma yake huku kuna soko lenye shughuli nyingi na nguo na vitu mingi zimeonyeshwa kwa ajili ya kuuza. Kando yake kuna magari machache yamepaki kando na hili gari linaonekana ni la kuuza milo au mitafuno kama mayai.

Gari hili aina la Nissan lenye ya kubeba abiria limepakiwa hapa nje ikiwa lina vioo vilivyotiwa rangi nyeusi na kibandiko cha kichwa cha mbwa mwitu kwenye bampa la mbele. Eneo linaonekana kuwa chini ya paa la jengo, au lango na rangi za kijani na nyekundu zinaonekana nyuma.

Tangazo la bima la CIC Family Medisure kutoka CIC Group linaonyesha familia yenye furaha ya kiafrika ikiwa na watoto wawili wanaotabasamu na baba kwenye meza huku mwanamke akisimama nyuma yao ikiwa na maandishi ya Linda familia yako leo na CIC Medisure.

Nikibanda, cha soko la wazi ambalo liko katika mazingira ya Kiafrika, kinachouza vitu mbalimbali vilivyotengenezwa kwa mkono, upande wa kulia kuna vipande virefu vya kitambaa cheusi vilivyopambwa kwenye michoro ya duara yenye rangi mbalimbali vikining'inia. Katikati na kushoto kuna shanga nyingi vikuku na vitu vingine vya mapambo vilivyopangwa.

Ni hati rasmi lenye maandishi Kenya Authority Revenue Receipt ambaye ina nembo ya mamlaka ya bandari ya Kenya, ukionekana huko juu kushoto. Risiti hii imetumwa kwa African Cotton Industry ambaye uko Mombasa, Kenya na inaonyesha malipo ya ankara . Maelezo muhimu kama nambari ya PIN , nambari ya VAT , na nambari ya risiti yote yamewekwa hapa.

Ni katika mandhari ya barabarani ambapo tunapata duka lililopakwa rangi ya kijani na buluu na neno M-Pesa linaonekana kwenye sehemu ya kijani ya duka likionyesha ni wakala wa pesa ya njia ya simu. Mtu aliyevaa hijabu ya zambarao anatembea karibu na duka hilo. Hili linaonyesha duka au eneo la biashara isiyo rasmi.

Ni rundo la maboga na maboga ya butternut , maboga meusi, ni ya kijani kibichi na ya manjano huku yale ya butternut yakiwa na rangi nyepesi ya kahawia huku yamewekwa katika kile kinachoonekana kuwa kreti ya mbao au onyesho. Hili linaashiria mazao mapya labda katika soko au kibanda cha mashambani.

Ni mtu mmoja hapa akiwa anahesabu na kupanga rundo la noti za shilingi elfu moja za Kenya kwenye meza ya mbao. Noti hizo zimefungwa kwa raba na rangi zao za kahawia na chungwa zinaonekana wazi. Mtu huyu amevaa nguo ya rangi nyekundu.

Ni tangazo la cover bora medical insurance kutoka Anziano Insurance Agency kwa ushirikiano na Jubilee Insurance inaangazia bima ya afya ya kulazwa tu yenye bei nafuu. Ikiorodhesha faida kama vile uchunguzi wa afya, ada za daktari, utaalam maalum, huduma za uzazi, na taarifa pia za mawasiliano ikiwemo namba za simu na barua pepe zimetolewa kwenye maelezo zaidi.

Mkono umeshika rundo la noti za Kenya hasa zile za shilingi elfu moja ambayo ni noti zenye thamani za juu zaidi. Noti zimepanuliwa zikionyesha wazi maneno wa jina Kenya na jina elfu moja juu yake. Hii inaashiria kiasi kikubwa cha pesa taslimu mkononi jambo la kawaida katika miamala ya kifedha nchini Kenya.

Ni mkono wa mtu ikishikilia simu ikionyesha programu ya M-Pesa. Skrini ya programu inaonekana na kinaonyesha huduma mbalimbali kama vile kutuma pesa, kutoa pesa, kununua muda wa maongezi, kulipa na M-Pesa na pia kuna mikopo na akiba. Hili linaashiria matumizi cha huduma cha kifedha cha kidijitali.

Kwenye skrini ya programu ya M-Pesa, inaonyesha salio la shilingi elfu sitini mia nane na nane na kikomo cha fuliza kinachopatikana ni shilingi thelathini na nne mia tisa huku ikioyesha pia chaguzi za kutuma na kuomba, kulipa, kutoa pesa na kununua muda wa maongezi.

Kwenye maonyesho ya magari hizi, kuna shughulli nyingi kukiwa na magari mengi mapya yaliyoonyeshwa katika ukumbi kubwa. Kunayo pia njia ya zulia jekundu inayoongoza wageni kupitia maonyesho mbalimbali ya magari, huku watu wengi wakionekana wakitembea wakitazama magari na kuwasiliana ikionyesha tukio lenye shamrashamra lililojitolea kwa maonyesho ya magari.

Ni mandhari ya soko la nje yenye kupendeza , inayojulikana kwa njia nyembamba iliyo na biashara ndogo ndogo ya vibanda. Pande zote mbili, rangi zinazovutia utawala . Watu wanaonekana wakiwa wameketi kwenye viti vya plastiki , huku wengine wakisukwa nywele na pia kuna alama za saluni zinaonekana zikionyesha huduma za urembo na vibao vingine pia mbalimbali vinaonekana.

Kuna Lori kubwa la kupepa magari likiwa limeegeshwa kwenye sehemu inaonekana kuwa ya lami kando ya barabara, likiwa limepakia magari kadhaa. Lori enyewe ni nyekundu na ina trela ya ngazi nyingi iliyoundwa kusafirisha magari. Angaa juu kuna mawingu kiazi na kwa nyuma kuna vidokezo vya majengo au muundo vya viwanda na tande za barabarani.

Hili ni maonyesho ya skrini ya menu ya mpesa kwenye programu ya mpesa huku kinaonyesha salio kwenye akaunti ya mpesa na pia taarifa za mpesa zinazoonyesha vile pesa zilivyokopolewa na pia zilivotumwa.

Kuna lori moja kubwa la kubeba magari. La kazi mbalimbali likiwa na trela refu lililovutwa kusafirisha magari mengi. Kuna magari kadhaa yamepakiwa kwenye stanza yake mbili. Lori hii limeegeshwa nje kwenye eneo la wazi, chini ya anga isiyo na mawingu. Kuna baadhi ya majengo kando tukio hili likipendekeza sehemu ya barabara au bandani.